Tunamuona mtu amevaa shati ya udhurungi na kaptula nyeupe. Akitumia kisu kukatata madafu. Kando yake kuna viti vya rangi ya blue na amesimama kwenye mchanga.